Hii ni skrini ya ukurasa wa wavuti au bango la kidijitali linalotangaza dhana ya kujifunza mtandaoni online learning . Ina muundo safi na wa kisasa unaolenga kuvutia hadhira inayotafuta fursa ya elimu ya kidijitali.

Huu ni mwonekano wa juu wa mtu anayetumia kompyuta ndogo kwenye meza nyeupe ya duara. Mikono ya mtu huyu inaonekana ikiwa kwenye kibodi na kuna kikombe cha kahawa karibu na kompyuta ndogo.

Huu ni mchanganyiko wa picha tofauti zikiwakilisha dhana ya teknolojia na biashara. Katika sehemu ya kushoto ya picha kuna watu watatu waliovalia mavazi ya kikazi labda wakiwa kazini katika ofisi.

Hili ni kundi la vijana wanafunzi au wataalamu wakifanya kazi kwa bidii wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Wengine wanatumia kompyuta zao za mkononi huku mmoja akionekana akielezea jambo.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye dawati, akionekana kujishughulisha na kazi. Amevalia mavazi ya buluu yanayofanana na sare ya matibabu na ana stetoskopu shingoni. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na anashika simu ya mkononi kwa mkono mmoja, huku akishika kalamu kwa mkono mwingine, akionekana kuandika kwenye daftari lililo wazi.

Huyu ni mwanamke akimsaidia mtoto mdogo wa kiume kufanya masomo yake kwenye dawati. Mwanamke amesimama nyuma ya mtoto na anamuelekeza kwa kalamu kwenye kitabu kilicho wazi. Mezani kuna kitabu kingine, daftari, na mmea mdogo kwenye chungu.

Hawa ni watoto waliovaa mavazi ya blue , wakiwa wameketi karibu na meza iliofunikwa, na kitambaa chenye maua, ya rangi tofauti. Kila mtoto ana tarakilishi yake mbele yake na anaonekana anatumia.

Huyu ni mwanamke akiwa amevalia blanketi ya kijivu akinywa kikombe cha kahawa kilicho na muundo wa rangi ya buluu na nyeupe. Mtu huyu ameketi karibu na meza ambayo kuna daftari wazi, kalamu, karatasi ya kijani na noti ya manjano.

Huu ni muonekano wa juu ya meza ya mbao ambayo watu sita wameketi wakiangaliana, wote wakiwa wamehusika katika shughuli mbalimbali za kiteknolojia na kujifunza. Meza hii imepambwa na mawingu ya maneno na ikoni zinazohusiana na dhana ya e-learning ; kujifunza kwa njia ya kielektroniki.

Hawa ni watoto wawili wadogo. Wamelala kwenye kitanda wakiwa wanatazama kompyuta ndogo. Mtoto wa kushoto anaonekana akiweka mikono yake kwenye kompyuta ndogo na anatazama skrini. Mtoto wa kulia amelala karibu na kompyuta ndogo akiwa ameinamisha kichwa chake.

Huyu ni mtu akiwa ameketi mbele y kompyuta ndogo na amevaa vipokea sauti. Skrini ya kompyuta inaonyesha mkutano wa video au darasa la mtandaoni ambapo kuna nyuso za watu wengi ziilizopangwa kwenye gridi.

Huyu ni mwanamke akiwa na tabasamu huku amevalia fulana ya rangi ya machungwa. Anaandika kwenye daftari huku akiwa anatabasamu. Juu ya meza, kuna kompyuta ndogo.

Hawa ni watu watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao ndani ya ofisi ama nafasi ya kazi yenye mwanga. Wote watatu wanatabasamu na wanaonekana wakishirikiana kwenye mazungumzo ya kirafiki au mkutano.

Huu ni mchoro wa picha ya kidijitali inayoonyesha kompyuta ya mezani yenye skrini inayotazama mbele. Juu ya skrini kuna kitabu kilicho wazi na chini yake kuna vitabu viwili au vilivyopangwa. Kibodi kimeunganishwa na kompyuta.

Huyu ni kijana wa kiume, amevaa fulana ya rangi ya machungwa na vipokea sauti masikioni. ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Ameketi mezani akitumia kompyuta huku akiandika kwenye daftari.

Hii ni taswira ya kidijitali inayoakisi dhana ya kujifunza mtandaoni. Vitu kama kompyuta ndogo na tableti vimeonyeshwa vikiwa na vitabu, kofia ya kuhitimu na dunia, ikionyesha fursa za elimu ya kisasa inayopatikana popote na wakati wowote ikiwezekana kupitia majukwa yetu ya hapa nchini.

Huu ni mchoro wa kidijitali unaoelezea dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali; E-Learning . Inajumuisha vipengele mbalimbali vinavyohusiana na mazingira ya kujifunza kidijitali.

Huu ni mkono wa mtu unaoshikilia kalamu akichora kwenye skrini ya kidijitali inayoonyesha ikoni za e learning ikiwa ni pamoja na kofia ya mahafali, kitabu, kompyuta, video na wazo.

Huyu ni mwanamke mwenye nywele ndevu za kahawia dhahabu. Ameketi kwa starehe kwenye kiti cha ngozi cha kahawia. Amevalia sweta laini jeupe na suruali ya blue na anaonekana akichapa kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa mapajani mwake. Anaangalia chini kwenye screen yake kwa umakini.

Huyu ni mtoto mdogo akitabasamu na kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Amevaa shati la rangi ya chungwa. Mbele yake kuna daftari au kitabu kilicho wazi na upande wa kushoto kuna kompyuta ndogo iliyowazi.

Hawa ni watoto watatu, wanafunzi, wamekaa mezani ndani ya darasa. Mmoja wao anatumia kifaa cha kielektroniki labda simu au kompyuta ndogo huku wenzake wawili wakimwaangalia.

Hii ni mikono ya mtu anayesoma. Anaandika kwenye kompyuta ya mpakato akiwa na kitabu wazi upande mmoja, daftari lenye kalamu upande mwingine, simu ya mkononi juu ya vitabu. Vitu vyote viko juu ya meza ya mbao na pembeni kuna kikombe cha kahawa. Mtu huyu amevaa shati la mikono mirefu ya checked .

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au jumba la mikutano ambalo linaonekana kuwa sehemu ya taasisi ya elimu au kituo cha mafunzo. Ukumbi umejaa safu ndefu za viti vyenye rangi ya kijivu na bluu.

Haya ni madawati mengi ya mbao na viti au benchi zake zikiwa zimepangwa kwa safu kuelekea mbele ya darasa. Madawati mengine yanaonekana kuwa na sehemu ya kuhifadhi vitabu.

Hiki ni chumba cha malazi kinachoonekana kuwa cha bweni chenye vitanda vinne vya ghorofa vya chuma vyenye rangi ya fedha. Vitanda hivi vimepangwa kwa jozi moja upande wa kushoto na jingine upande wa kulia.

Hiki ni chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyoashiria mabweni. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma na baadhi vina magodoro na mashuka meupe na kijani kibichi.

Hiki ni chumba kubwa cha kompyuta . Kuna safu ndefu za meza za mbao zenye kompyuta za mezani na viti vyeusi zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Kompyuta mingi zimezimwa na hazitumiki zikionyesha kuwa chumba kinaweza kuwa hakitumiki kwa sasa.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Dari ina taa ndefu za fluorescent na kuna madirisha marefu upande wa kushoto na unaoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha juu na cha chini kilichoundwa kwa chuma nyeusi. Kitanda cha juu kina mto wa rangi ya waridi na blanketi la bluu wakati kitanda cha chini kina mto wa rangi ya waridi na godoro la bluu.

Hili ni darasa la shule lenye meza na viti vya rangi tofauti kijani, nyekundu na nyeusi iliyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa ya rangi ya dhahabu yenye mapazia ya rangi nyekundu na ubao wa mbele unaonekana wazi.

Huu ni muundo wa majengo marefu ambayo ni makaazi ya wanafunzi, yaliyojengwa kuzunguka ua wa ndani. Kila ghorofa ina nyumba zilizopangwa kwa safu na milango ya buluu na madirisha meusi.

Hili ni lango kuu jeusi la chuma lenye maandishi meupe yanayosomeka New Executive Ladies Hostel . Lango hili lina fremu imara na sehemu za chini zilizofungwa. Kushoto na kulia mwa lango kuna kuta za mawe zinazoashiria uzio wa eneo hilo.

Hili ni kundi la watoto wakiwa shuleni au maktabani. Wamekaa kwenye meza kubwa ya mbao, wengine wametulia wamekisikiliza au wakitazama mbele huku mwingine akishikilia kifaa kinachoonekana kama kompyuta ndogo.

Hili ni rundo refu la vitabu vya riwaya likiwa na majina na rangi tofauti tofauti , majina kama Fourteen Days na Tempest Of Tea yanaonekana wazi. Hii ina ashiria upatanaji wa maarifa na burudani kupitia kusoma.

Hii ni mechi wa mpira wa miguu ikiendelea kwenye uwanja wenye nyasi bandia. Wachezaji wawili wa timu pinzani wanaonekana wakichuana kuwania mpira katikati ya uwanja. Mmoja amevaa jezi nyeusi namba ishirini na moja na mwingine amevaa jezi nyeupe namba kumi na tano. Refa amesimama karibu na wao akifuatilia mchezo.

Hiki ni chumba cha malazi chenye vitanda vya ghorofa huenda kikiwa chumba cha bweni la shule au hosteli. Chumba kina kitanda cha ghorofa cha mbao upande wa kushoto kingine upande wa kulia, vyote vikiwa na magodoro na matandiko ya rangi tofauti.

Hii ni kundi kubwa la wanafunzi wa shule ya upili wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye nyasi na udongo wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanafunzi wengi wamevalia sare za shule zenye rangi ya kijivu na nyeupe.

Huyu ni mtoto mdogo akionyesha dalili za usumbufu katika mazingira ya darasani au ya shule ya chekechea, ambayo anaweza kuhusishwa na mahitaji maalum ya elimu. Kuna mtoto wa kiume mwele nywele zilizokunjamana. Ameketi kwenye kiti chekundu karibu na meza ya duara yenye rangi ya waridi.

Huyu ni mtoto aliyevaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni. Akionyesha mada ya elimu kwa maitaji maalum, hasa kwa wanafunzi wenye matatizo ya kusikia. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha upande wa nyuma wa kichwa cha mtoto akionyesha wazi kifaa cha kusaidia kusikia.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye tabasamu pana na sura yenye furaha, ameshika mpira mdogo wa bluu mkononi mwake , mtoto anaonekana kuwa na sifa za down syndrome amevaa sweta lisilo na rangi maalum na ana nywele fupi.

Huyu ni msichana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu cha rangi ya waridi. Amevaa jezi ya pinki na suruali ya buluu na amevaa viatu vya ghorofa.

Hili ni kundi la watu wanaojifunza. Mwanaume mmoja amesimama mbele akitumia ubao mweupe kueleza jambo. Miongoni mwao kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu kuonyesha ulemavu.

Huyu ni mwanamke na msichana mdogo wakifanya ishara za mikono zikiashiria lugha ya ishara. Mwanamke aliyevaa miwani anatabasamu anaonekana akimfundisha msichana huyu. Wote wamekaa kwenye dawati na kuna mmea mdogo wa kaktasi na vifaa vya kuandikia mezani.

Huyu ni mwalimu mwanamke akimsaidia mwanfunzi mdogo mwenye ulemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu kutumia kompyuta. mwalimu anatabasamu usoni akimwongoza mwanafunzi ambaye naye anatabasamu na anaonekana kufurahia anachofanya.

Hawa ni watoto watatu wakicheza na kuzuia vizuizi vya mbao yenye herufi na picha wakiwa wamekaa kwenye zulia. Msichana mmoja anaonekana mwenye uhitaji maalum akiwa amevaa miwani na jaketi la pinki na anaonekana akishirikiana na wenzake.

Huyu ni mwanamke mwenye tabasamu na mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wakiwa wametazamana na kutabasamu. Mwanamke huyu ambaye anaweza kuwa mwalimu, ana nywele ndefu zilizopinda na amevaa shati la rangi ya kahawia.

Huyu ni mwalimu mwanamke akimfundisha mtoto mdogo katika mazingira ya shule. Mwalimu ameshika bango kubwa lenye michoro ya mikono inayoonyesha herufi za vokali na juu yake pameandikwa irabu au vowels Mwalimu mwenyewe anatumia ishara za mikono kama kufundishia.

Huyu ni mwanamke akishika kadi yenye picha ya jogoo na neno Jogoo akimwonyesha msichana mdogo aliyeketi mbele yake . Msichana anaonekana kumsikiliza kwa makini . Wote wamekaa kwenye meza ndogo nyekundu na kadi zingine za picha zimetandazwa mezani.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu akiwa amejikita kabisa kusoma kitabu kilicho wazi mbele yake. Anaonekana akifuatilia maneno kwa kidole chake akionyesha umakini mkubwa.

Hawa ni watu wameketi mezani wakiwa katika kile kinachoonekana kama chumba cha darasa au ukumbi wa miabara kutokana na viti vingi vilivyopangwa nyuma yao. Watu watatu wanaonekana wazi mbele.